Nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliyounganishwa kwa ustadi mkubwa, hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambazia, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Nguzo ya umeme imesimama imara ikiwa imebeba waya ya umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa mbalimbali vya kusambaza umeme huo, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Nguzo zilizowekwa imara zimebeba mashine ndogo ya kupooza na kusambaza umeme iliyowekwa katika mazingira angalifu na salama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo ya umeme imesimama imara, ikiwa imebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi kutoka kwenye nguzo nyingine. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme ni wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kidogo cha kusambazia ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Nguzo ya umeme imesimama imara ikiwa imebeba waya uliozungushwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa vya kusambazia umeme. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kituo kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogovidogo.

Mafundi wakiwa kazini na magari ya kujengea barabara, huku barabara ikiwa inaendelea kujengwa kwa kiwango cha lami, wakifanya kazi kwa bidii ili kuboresha miundo mbinu na kurahisisha usafirishaji jambo, linalosaidia uchimi na maendeleo ya jamii.

Kundi la wafanyakazi wamekaa kwa duara katikati ya ghala la kuhifadhi taka, wakichambua taka za plastiki kwa ajili ya kurejelewa na kutumika tena. Wamezungukwa na mifuko mikubwa iliyojaa uchafu huu, kazi hii husaidia kupunguza uchafuzi na kuhifadhi mazingira.

Pembeni ya barabara kuna takataka zilizowekwa kwenye mifuko na mapipa mbalimbali yaliyopangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa manzingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Mfanyakazi alievalia nguo za kujikinga akiwa ameninginia kwenye gari kubwa linalozoa taka mtaani na kupeleka maeneo rasmi za kutupia taka hizo kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Kundi kubwa la wafanya kazi wakiwa wamevaa nguo maalumu za kujikinga wanazoa taka kutoka ardhini na kuzipakia kwenye mifuko kisha kwenye gari iliyosimama pembeni yao. Zoezi hili linaakisi juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii nzima.

Wafanyakazi waliovaa nguo za kujikinga, wanasafisha sakafu kwa kusugua kwa nguvu. Huku mmoja wao akimwagia maji, wakifanya kazi ya kusafiha taka kwa kuzingatia usalama na usafi wa mazingira, kwa ajili ya kulinda afya ya jamii nzima.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka. Pembeni kuna mikokoteni midogo ya kusukuma inayotumika kusaidia kazi ya kubeba uchafu huu. Zoezi hili linaashiria juhudi za usimamizi taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Mapipa matatu ya plastiki ya kutupia uchafu yamepangwa safi: la mfuniko wa njano likiwa la taka la za kurejelewa kama plastiki na karatasi; la mfuniko mwekundu likiwa la taka mchanganyiko zisizoweza kutumika tena; na la kijani taka hai kama mabaki ya chakula. Kutofautisha taka ni muhimu kwa usafi, kuchakata taka na kulinda afya ya jamii.

Katika eneo kubwa la kutupia taka lijulikanalo kama dampo, gari kubwa la mizigo linaleta taka nyingi huku kundi la watu likizishusha na kuzichambua. Taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa takataka maeneo mbalimbali hasa yale ya mjini.

Choo cha kusimama cha jinsia kiume, kimewekwa katika mazingira safi, kikiwa na rangi nyeupe inayoakisi usafi na utunzaji mzuri. Mpangilio huo ni sehemu ya jitihada za usimamizi wa taka na mazingira bora ya afya, katika maeneo ya umma.

Mapipa makubwa ya kutupia uchafu yaliyotengenezwa kwa plastiki ngumu ya bluu yakiwa na mifuniko, hutumika nje ya nyumba au ofisini kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka hizi.

Kundi kubwa na watu na wafanyakazi waliovalia nguo za kujikinga wanapakia taka ngumu kwenye gari la kusafirishia taka hizo. Zoezi hilo linaakisi juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya nzima ya jamii.

Taka zilizowekwa kwenye chombo cha plastiki cha rangi ya kijani na mfuko. Imepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka, kwa usalama wa mazingira ,afya ya jamii, na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Lori kubwa na la kisasa la kijani linapita mitaani, ikikusanya taka kwa kutumia mfumo wa kuinua mapipa ya uchafu lenyewe bila msaada wa binadamu. Hii inadhihirisha uboreshaji katika usimamizi wa taka mjini na kulinda afya ya jamii nzima.

Wafanyakazi waliovalia nguo za kujikinga, wanasafisha sakafu kwa kusugua kwa nguvu, huku mmoja wao akimwagia maji, wanafanya kazi ya kusafisha taka kwa kuzingatia usalama na usafi wa mazingira, ili kulinda afya ya jamii nzima.

Gari kubwa la kisasa likiendelea na shughuli za kuchimba mtaro kwa ajili ya kupitisha maji taka au mvua, ikiwa ni miundombinu ya kudhibiti taka za kimazingira na kuzuia mafuriko. Huku umezungukwa na udongo wenye unyeveunyevu mwingi, na ni sehemu lililo la usimamizi wa taka na afya ya jamii.

Kundi la wafanyakazi wa jinsia tofauti na rika mbalimbali, waliovalia nguo za kujikinga wakiwa wanaendelea na zoezi la kuzibua mtaro uliozibwa kutokana na utupaji uchafu katika eneo hii ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka na afya ya jamii nzima.

Gari la kusambaza maji safi lenye rangi ya bluu, limeegeshwa likiwa tayari kuhudumia wakazi wa eneo hilo; gari hili ni sehemu ya huduma muhimu za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii, asa kwenye maeneo yenye changamoto ya miundo mbinu wa maji ya bomba.